Madaktari na wauuguzi wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, wakifanya kazi kwa umakini kwenye mgonjwa. Mmoja wao anashikilia kifaa kikubwa cha darubini, akionekana akichunguza eneo la upasuaji kwa ndani.

Mfanyakazi wa afya amevalia barakoa na nguo za hospitali. Anampa mtu chanjo mkononi. Anayepokea chanjo amekaa kwenye kiti na anaonekana kuwa makini wakati wa sindano. Watu wengine wamesimama karibu wakiwa wamevaa barakoa pia wakisubiri zamu yao.

Kikundi cha watu walioketi kwenye viti wakisuburi huduma katika chumba chenye kuta nyeupe. Wengi wao wamevaa barakoa usoni wakiashiria tahadhari za kiafya au uwepo wa janga. Mtu mmoja amesimama mbele akionekana akiongea na wafanyakazi wa afya walio mbali huku mwingine akionekana akipewa huduma.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akipokea matibabu, mfanyikazi wa afya aliye vaa vazi la kujikinga ana simama karibu na mgonjwa akimhudumia kwa uangalifu. Mashine mbalimbali za matibabu zinazo pima afya ya magonjwa zime ekwa kando ya kitanda.

Gari jeupe na kijani limesimama chini ya mti, likiwa na bodi la mizigo juu ya paa lake na ngazi ndogo ya kupandia. Upande wa nyuma wa gari umepakwa rangi ya kijani kibichi na una meno curex .

Watu watatu wamevaa barakoa usoni wakimhudumia mtoto mdogo aliyelala kwenye kitanda maalum cha mbao. Watu hao wamejifunga nguo tofauti moja akiwa amevaa shati la zambarau ,mwingine nguo nyeusi na leso jeupe kichwani na watatu koti jekundu. Kila mmoja wao anaonekana akijishughulisha na mtoto kwa uangalifu.

Daktari wa meno amevalia koti jeupe la maabara, barakoa ya kijani na glavu nyeupe akimchunguza mdomo wa mwanamke. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti cha meno akiwa amefungua mdomo wake. Vifaa vya meno vinaonekana vikielekezwa kinywani mwake kuashiria uchunguzi au matibabu ya meno.

Mdomo umefunguka kiasi ukionyesha meno meupe safi yaliyopangika vizuri. Utando wa ndani wa mdomo una rangi nyekundu iliyokoza ikiashiria afya njema. Meno haya yameangaza sana pengine yakiwa yametunzwa vizuri au yamefanyiwa marekebisho ya kitaalamu.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum. Daktari amevaa nguo ya upasuaji ya kijani na miwani akionekana akifanya kazi kwa umaakini kwenye kichwa cha mgonjwa.

Mtu mwenye tabasamu pana na la furaha, macho yamefumbwa kidogo kuashiria kicheko cha kweli na cha dhati. Meno meupe na safi yanaonekana wazi yakiongeza uzuri wa tabasamu hilo.

Mkusanyiko wa vifaa vya usafi wa meno vilivyopangwa juu ya uso wa samawati. Kitu cha kuvutia zaidi ni mswaki wenye rangi ya waridi na kijani, ukionyesha umuhimu wa usafi wa meno. Pia kuna uzi wa kusafisha meno, vidude vya meno, na kioo kidogo, vikiashiria zana kamili za utunzaji wa kinywa.

Kinywa kimefunguliwa kikifichua meno meupe na safi yaliyopangwa kwa usawa, dakatari wa meno akiwa amevaa glovu ya buluu anatumia kioo kidogo cha meno kukagua kinywa. Kioo hicho kina kikisehemu ya meno ya chini ikiruhusu uchunguzi wa kina.

Meno mawili meupe yakiwa na umbo halisi yamesimama wima kwenye sehemu ya buluu. Moja ya meno hayo lina kioo kidogo cha daktari wa meno kimeegemea juu yake kikionyesha uso wake wa kuakisi.

Mkono unakamua dawa ya meno kutoka kwenye mrija mweupe na kuiweka juu ya mswaki. Dawa ya meno inatoka kwa umbo la duara. Ikitua vizuri juu ya nyuzi za mswaki. Mswaki wenyewe una rangi ya zambarau isiyokolea, na nyuzi zake zinaonekana laini na safi.

Mkono uliovalia glovu ya samawati unashikilia zana tatu muhimu za daktari wa meno. Zana hizo ni pamoja na kioo kidogo, kijiti chenye ncha kali, na kifaa kingine cha uchunguzi. Zimepangwa vizuri mkononi, zikionyesha utayari wa matumizi.

Mwanamke anatabasamu zuri likifunua meno yake meupe na safi. Midomo yake imepakwa rangi ya kahawia nyepesi ikiongeza mvuto kwenye uso wake. Ngozi inaonekana kung'aa na yenye afya ikionyesha utunzaji mzuri.

Kikundi cha watu wanapitia maji mengi yaliyofurika. Maji ambayo yana rangi ya kahawia kutokana na matope. Baadhi yao wamevaa jaketi za uokoaji zenye rangi nyekundu zikionyesha kua wanapewa msaada. Mtu moja amebeba beseni la samawati kichwani akihifadhi vitu vyake.

Kundi kubwa la watu wameketi chini kwenye ardhi. wakisikiliza kwa makini maelekezo kutoka kwa watu waliovalia fulana za samawati zenye nembo ya nutrition volunteer migongoni mwao.

Majengo kadhaa yamezungukwa na maji mengi ya kahawia yakionyesha hadhari za mafuriko makubwa. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea kwa shida ndani ya maji hayo, wakijaribu kupita eneo lililoadhiriwa.

Wanaume wawili, mmoja akiwa amevaa shati nyeupe na mwingine suti ya buluu, wakifungua pazia la buluu lililofunika bango. Bango hilo linaonekana lina maandishi na nembo Likiashiria uzinduzi wa mradi au tukio muhimu.

Kikundi cha watu wengi waliokusanya karibu na jengo lililoharibika labda kutokana na tukio la dharura. Baadhi ya watu wamevalia sare nyekundu na kofia za usalama wakionekana kuwa wafanyakazi wa huduma za dharura au waokoaji.

Mwanaume mmoja amevalia suti ya bluu na kofia; akilima udongo kwa kutumia jembe. Yupo katikati ya shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Karibu yake kuwa toroli ya kijani ikionyesha kuwa anajishughulisha na kazi za kilimo.

Bomba la maji la rangi ya fedha lenye mpini mwekundu limewekwa kwenye bomba la plastiki la bluu na linavuja polepole. Tone la maji linadondoka kutoka kwenye bomba hilo likielekea kwenye ndoo ya bluu iliyochakaa iliyowekwa chini.

Kundi la watu linashiriki katika kazi ya kujitolea. Wakichimba udongo kwa kutumia majembe, wanajitahidi kusafisha au kupanua mfereji. Huku udongo uliotolewa ukiwa umewekwa kando.

Mandhari pana ya milima na mabonde yenye mimea mingi. Mawingu meupe yametanda angani yakipamba anga ya buluu iliyo wazi. Mfumo wa barabara unaonekana ukijipinda kati ya miti na milima ukiongeza uzuri wa mandhari.

Eneo kubwa la ardhi limefikiwa na ukataji miti mikubwa zikiacha magogo makubwa yaliyokatwa na matawi yaliyotawanyika. Baadhi ya miti mirefu bado inasimama mbali ikionyesha hatari kubwa ya ukataji miti. Hali hii inaashiria uharibifu mkubwa wa misitu na mazingira asilia.

Aina mbalimbali za jamii ya kunde zilizopangwa kwenye bakuli za udongo na mfuko wa gunia. Maharagwe meusi, mekundu, na meupe yanaonekana, pamoja na dengu na mbaazi za kijani na kahawia.

Wataalamu kadhaa wa matibabu wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na kofia za bluu wamekusanyika katika chumba cha upasuaji. Kwenye skrini kubwa iliyopo mbele yao kuna picha ya ndani ya mwili wa binadamu ikionyesha mchakato wa upasuaji unaoendelea.

Jengo dogo lenye kuta za rangi ya kijivu na buluu, likiwa na paa la buluu. Limesimama chini ya anga safi. Dirisha kadhaa na milango zimeonekana, zikiashiria muundo wa jengo hilo.

Kuna wodi ya hospitali iliyojaa vitanda vipya vya wagonjwa kila kimoja kikiwa na kabati lake la bluu kando. Mhudumu wa afya amesimama karibu na kitanda kimoja akijishughilisha na vifaa vya matibabu vilivyowekwa karibu.

Maabara ya kisasa inaonekana ikiwa na meza ndefu iliyopakwa rangi ya kijivu na makabati meupe yaliyopachikwa ukutani na chini ya meza. Juu ya meza, kuna vifaa vya kisayansi kama vile darubini, na makaratasi yaliyopangwa vizuri.

Mbele ya mlango ya jengo la dharura na ajali, kundi la watu wamesimama wakiwemo baadhi wanaonekana kituo msaada kwa mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Gari jeupe aina ya Nissan lenye namba ya usajili za Kenya limeegeshwa karibu, likionyesha kuwa ni gari la dharura au la kuwabeba wagonjwa.

Kuna mashine kubwa ya kupiga x-ray imesimama katikakati ya chumba cha hospitali. Juu ya mashine, kuna paneli yenye vifungo vingi na skrini ikionyesha udhibiti wa mashine. Chumba kimepakwa rangi ya manjano iliyokolea.

Troli ya chuma yenye magurudumu imesimama kwenye corridor ya hospitali ikiwa imebeba vifaa mbali mbali vya matibabu. Juu yake kuna dawa, sindano na vifaa vingine muhimu kwa huduma za afya.

Vifaa vya upasuaji, hasa seti ya tohara, imepangwa kwa uangalifu juu ya kitambaa cha kijani kibichi. Zana mbalimbali za chuma kama vile makasi, vibano na nyembe zimewekwa kando kando, baadhi zikiwa zimefungwa kwenye vifurushi vya plastiki.

Kifaa cha matibabu chenye skrini kubwa kina ning'inia kwenye stendi yenye magurudumu kikiwa na nyaya nyingi zilizo unganishwa. Skrini inaonyesha grafu na namba ikiashiria vipimo vya mgonjwa.

Mkono unashika sindano na chupa ndogo ya dawa. Sindano imeunganishwa na chupa hiyo ikionyesha mchakato wa kuandaa au kuchukua dawa. Kwenye sehemu ya nyuma kuna chombo cha plastiki na vitu vingine vinavyofanana na vifaa vya matibabu au mahabara.

Chumba cha kisasa kinaonekana kua maabara au ofisi, kikiwa na vifaa vingi vya kiteknolojia. Mashine mbili kubwa nyeusi, zinaonekana kua ni vifa vya uchunguzi. Zimewekwa katikati ya meza.

Vifaa viwili muhimu vya uchunguzi wa macho, vimewekwa juu ya meza. Kifaa cha kwanza kinaonekana kama darubini kubwa, kinachotumika kuchunguza macho kwa undani. Karibu nacho, kifaa kingine chenye umbo la kisasa, ambacho pia kina jukumu la kusaidia katika kupima, kuchunguza afya ya macho.

Chumba cha uchunguzi wa macho kina kifa kikubwa cheupe cha kupima macho kikiwa kimewekwa kwenye meza ndogo. Karibu na kifaa hicho kuna kiti cheusi chenye magurudumu tayari kwa mgonjwa kukalia.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu chenye kielektroniki ikiwa na kiambatanisho chake cha mkono na sanduku la ufungaji kimepangwa kwa utaratibu, sanduku la njano lina maandishi electronic blood pressure monitor na picha ya kifaa hicho.

Mhudumu wa afya, akiwa amevalia sare ya kijivu na barakoa ya bluu, amejikita katika kuandika madokezo muhimu. Nywele zake zimefungwa kwa mtindo wa rasta na miwani yake inamfanya aonekane makini zaidi.

Mtoto mchanga anashikiliwa na mzazi au mlezi aliyevalia barakoa. Mtaalamu wa afya, akiwa amevaa glovu za buluu, anampa mtoto huyo chanzo ya mdomo. Mtoto amevalia nguo za joto za rangi ya waridi na kofia ndogo.

Wanawake wawili wamevalia barakoa, huku mmoja akiwa anawabeba watoto wachanga. Mama huyo anaonekana akimnyonyesha mmoja wa watoto wake wawili mapacha, huku yule mwingine akiwa amefungwa kitambaa cha rangi nyingi.

Mwalimu amejikunja mbele ya meza, akiwaangalia kwa makini watoto wanne wadogo wanaochora kwenye karatasi zao. Watoto hao wamejishughulisha kikamilifu na shughuli zao za kuchora, wakitumia penseli za rangi.

Mtoto mchanga amelala kwenye blanketi yenye miraba ya kijani na nyekundu akiwa amevalia vazi ndogo la rangi ya waridi na suruali yenye michoro. Mikono ya watu wawili inaonekana ikimshika mtoto huyo labda wakimvalisha nguo au wakimtunza.

Mkono wa mtu wenye alama ndogo nyekundu ya kudunga sindano. Alama hiyo inaonekana kwenye ngozi nyepesi ya mkono, kuna uvimbe mdogo karibu na alama hiyo, kuashiria kuwa sindano imedungwa hivi karibuni.

Mikono imejaa maji na sabuni nyeupe imeshikiliwa kiganjani, tayari kwa kuosha. Bomba la maji likiwa na rangi ya shaba, linatiririsha maji kwenye mikono hio. Chini ya mikono, kuna ndoo yenye maji yaliyotumika, yakionyesha mchakato wa kunawa unaendelea.

Mazoezi ya kisasa yamejaa vifaa mbalimbali vya kuinua uzito na mipira ya mazoezi. Mashine makubwa nyeusi yenye nembo ya ETE inasimama katikati ikiwa na rafu zilizojazwa mipira ya uzito, kengele za kettle na dumbells .

Mguu mmoja unaonekana ukiwa umefura. Ngozi karibu na kifundo cha mguu inaonekana kuwa na michimbuko ya rangi ya zambarau na nyeusi, ikionyesha jeraha la hivi karibuni. Ufumbaji huu unaweza kuashiria kuvunjika au kuumia vibaya.

Mikono ya mtu umefungwa bandeji nyeupe ukiashiria jeraha au upasuaji. Ngozi inayoonekana pembeni inaonekana kuwa na rangi nyeusi na damu kidogo imechuruzika sehemu ya kidole. Bandeji hiyo imefungwa kwa uangalifu ikilinda eneo lililohadhirika. Mikono ya mtu umefungwa bandeji nyeupe ukiashiria jeraha au upasuaji. Ngozi inayoonekana pembeni inaonekana kuwa na rangi nyeusi na damu kidogo imechuruzika sehemu ya kidole. Bandeji hiyo imefungwa kwa uangalifu ikilinda eneo lililohadhirika.

Kifundo cha mguu kimevimba na kinaonekana kuwa na mabadiliko ya rangi ya zambarau na nyeusi kuashiria jeraha au mchibuko. Rangi hizo zimeenea kwenye sehemu ya juu na kando ya kifundo cha mguu; zikionyesha kuvuja damu chini ya ngozi.

Daktari au mtaalamu wa afya akiwa amevalia koti jeupe la maabara, akichunguza mguu wa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kitanda cha uchunguzi, akiwa amefunikwa blanketi nyekundu yenye miraba.

Bondia mmoja anapokea ngumi kali usoni kutoka kwa mpinzani wake. Athari ya ngumi inaonekana wazi kwenye uso wake, ikionyesha nguvu ya pigo. Bondia huyo amevaa glovu nyekundu na mpinzani wake amevaa glovu ya blue .

Zana kadhaa za mazoezi za chuma cha umbo la birika zimewekwa pamoja zikionyesha ukubwa na uzito tofauti. Kila mmoja ina mpini na nembo inayoashiria uzito wake. Zana hizi zimetulia kwenye sehemu nyeusi tayari kutumika kwa mazoezi ya nguvu na uvumilivu.

Shada la ndizi changa bado zikiwa kijani kibichi zimening'inia kutoka kwenye mmea. Jani kubwa la mgomba lililokauka na kugeuka rangi ya kahawia limeanguka chini. Chini ya shada la ndizi kuna ua la zambarau linaloning'inia likionyesha ishara za mmea unaoendelea kukua.

Jani refu jembamba na la kijani kibichi linaonekana likisimama wima likiwa limetazamana na mwanga wa jua. Juu ya jani hilo, miale ya jua inamulika ukiongeza mng'ao na uhai likiwa limezungukwa na mimea mingine mingi. Linaonekana kama sehemu ya shamba au bustani iliyojaa mimea.

Mmea wa malenge una majani makubwa na mabichi unaostawi, huku baadhi ya majani yakiwa na madoa mepesi. majani haya yameenea yakionyesha ukuaji mzuri wa malenge unaofanana na mboga jamii au mboga ya jangwa.

Uwanja mkubwa wenye nyasi ndefu na mimea mbalimbali unatanda mbele ya macho. Njia ndogo ya udongo inapita katikati ya nyasi, ikionekana kutumika mara kwa mara. Kwenye upeo wa macho, miti na vichaka vinaunda ukuta wa kijani kibichi. Vikiashiria msitu au eneo la wazi lenye mimea mingi.

Jani refu la mmea wa rangi wa kijani kibichi likisimama wima katikati ya mimea mingine mingi. Miale ya jua inapenya kupitia majani mengine, ikionyesha asili ya mimea. Jani hili linaonekana likiwa limefunguka likionyesha ukuaji mpya.

Shamba limejawa na mimea yenye majani mapana. Yanaonekana kustawi vizuri na kufunika ardhi yote. Majani hayo yana rangi ya kijani kibichi yakionyesha afya njema na ukuaji imara. Mimea hii inawezakuwa maboga, matango au mboga nyinginezo zinazoenea ardhini.